Madaktari wengi wanafanya upasuaji kwa mgonjwa mmoja. Kwa kawaida wanahitaji kuwa wengi kwani wanafanya vitu tofauti kwa wakati mmoja.

Mhudumu wa afya ameinama na kumdunga mama sindano kwa mkono wake wa kushoto. Kina mama wengine wameketi kwa umbali na kila mtu amevaa barakoa.

Wahudumu wa afya wameketi kwenye meza huku wakiwa na dawa nyingi mno. Wanawahudumia watu wawili na wengine wameketi pale nyuma kama njia ya kupanga laini.

Katika jamii idhaniwayo kua ya wapokot au maasai, wahudumu wa afya wameenda huko kukutana na jamii hio ili kuwapa matibabu, mawaidha na ujumbe kuhusu afya.

Watoto kadhaa wamekusanyika kando ya jamaa mmoja aliyeshika kalamu na kubonyeza kwenye kifaa chake cha kupiga hesabu huku wote wakimtazama.

Kliniki ambayo nafasi yake ni buti ya lori, linasimama kwa magurudumu yake manne. Njia hii ni mojawapo ya inayotumika kuhudhuria jamii zote kwani gari lenyewe linasonga kwa hivyo kliniki yaweza kuenda mahali popote.

Wahudumu wa afya pamoja na rais wa Kenya, William Samoei Ruto, wako katika nyumba ya mama mmoja ambaye amemlea mtoto wake ili apokee chanjo kwa mkono wake wa kushoto.

Mwanamke mmoja ametabamu huku amefungua mdomo wake na kuweka ulimi nje kuonyesha meno yake yalivyo safi na meupe pe pe pe.

Vifaa vya daktari wa meno vi mezani pamoja na umbo linalofanana na jino. Afya ya meno ni mojawapo imetupiliwa mbali na wakenya kwasababu bei huwa ghali na ni rahisi kuisahau.

Mtu aliyechipuka meno amepiga tabasamu kuonyesha kwamba limetengenezwa. Meno yake ni safi na daktari wa meno alifanya kazi nzuri mno.

Vifaa vinavyotumika na daktari wa meno vya kazi yake vya chuma, vimewekwa kwa sakafu ya samawati. Afya ya meno ni mojawapo imetupiliwa mbali sanana wananchi wa Kenya.

Mtu amefungua mdomo na kuonyesha meno yake yaliyo chafu mno kwani mengine ni rangi ya njano. Pia, hayajajipanga vizuri kwenye mdomo wake.

Ni huzuni sana kujua kwamba mafuriko yanaathiri mahala pengine pengi sana hapa Kenya, kama vile Budalangi na serikali bado haijafanya kitu kuzuia au kuwasaidia watu hao.

Mafuriko yamekumba makazi haya duni na watu wanaonekana kuwa na sura za huzuni na kuhangaika kwani hawana la kufanya wala hata mahala pa kulala.

Jeshi wanafanya mazoezi ya kufyatua risasi huku wakiwa wameketi wawili kwenye pikipiki .Anayeendesha na mwenye anafyatua wameekeana mgongo na pikipiki zinasonga.

Mafuriko yamekumba maeneo hii na watu kadhaa wameinua suruali zao na kuzikunja ili maji isiende. Kuna nyumba pia zilizoingiwa na maji.

Wazima moto kadhaa waliovaa sare fanana wameshuka katika gari lao jekundu na kuelekea kuzima moto, watu kadhaa wakiwemo wa usalama wanawatazama kwa umbali.

Barakoa pamoja na chupa ambayo ina sabuni ya kiowevu rangi ya samawati ya kunawa zinaonekana kwenye picha huku majani ya kijani kibichi ikiwa kule nyuma.

Jengo la ghorofa limeporomoka na kuangukia gari, hii imeleta hasara kubwa kwani walioishi ndani sasa hawana mahali pa kulala.

Baada ya mvua kali, miti mingi huanguka na kuzuia magari kupita. Kunaonekana kuwa na moja ulioangukia gari jekundu na kuliharibu mno.

Mfereji umetiwa katika bomba la maji lililo la samawati na ndoo limewekwa hapo chini ili maji yadondokee hapo. Hii ni njia moja ya kuzuia maji kuharibu mchanga kwani ikichapa chini huwa inatoa nufaa yote kwa mchanga hiyo.

Mtu anatumia mkono wake wa kulia kufinya kijichupa ambacho kina sabuni ya kiowevu na inaenda kwa mkono wake wa kushoto. Yu katika kituo cha kunawa na njia hii ni ya usafi ambao unazuia magonjwa yanayohusiana na tumbo na uchafu.

Katika sehemu ya misitu, miti mingi sana imekatwa na ile imebaki ni kwa sehemu ndogo. Njia hii inaleta adhari kubwa kwa mazingira kwani miti ni nyumba ya wanyama na mbali na hio inaleta mvua na kusafisha hewa.

Kijana mmoja aliyechafuka mno, ameinama chini na kuyanywa maji yanayotoka mfereji, kutumia mikono yake miwili. Ukosefu wa maji ni mojawapo ya sababu ya magonjwa yanayokumba watu walio katika mahali hakuna mvua.

Dawa ya kiowevu ambayo inatumika kusafisha vidonda au damu ya wagonjwa iko katika chupa inayobeba lita tano ya dawa hiyo.

Kifaa cha kupima shinikizo ya damu pamoja na mdundo wa moyo kinaonekana. Kinatumika kwa kufungwa kwa msuli wa mkono wa kushoto na kinamkaza kabisa.

Kifaa kinachoweza kusonga, ambayo imetenenezezwa kuunganisha vijinguo ili kutengeneza pazia la kufunika mahala ambapo mgonjwa anahudumiwa, linaonekana. Pia, kitanda cha wagonjwa kinaonekana.

Kaika hospitali daktari ambaye ana kifaa cha kuskiliza mdundo wa moyo pamoja na tarakilishi kwenye meza anaandika masaibu anayokumbwa nayo mgonjwa wake aliyekaa kwenye kiti.

Kwenye maabara ya hospitali, kuna kifaa cha kupima damu pamoja na hata hadubini inayotumika kuona vitu vile vidogo vilivyo kwenye damu ya wagonjwa.

Mfanyakazi wa hospitalini anaweza kuwa muuguzi ama daktari anaingia katika chumba kingine. Vigae ni vyeupe na kuta ni ya kahawia na njano.

Afya ya kiakili, ni miongoni mwa ile haijulikani , kwani watu wengi huficha hisia zao pamoja na mawazo, ambayo inawaathiri sana.

Dawa kutoka jameson ambayo inasaidia kutengeneza mifupa inaonekana. Iko na kifuniko cha kijani kibichi na karatasi kuonyesha usaidizi na umuhimu wake ni nyeupe.

Dawa ya Paracetamol ya kutoka Maltop ni ya kiowevu, na hupewa kwa kudungwa kwa mizizi ya binadamu pekee.

Dawa ya kiowevu ya Paracetamol iitwayo Critomol ambayo huwekwa kwa tone tone kupitia njia ya mizizi inaonekana.

Chanjo kijulikanacho kama ecg limewekwa kwa kijichupa cha glasi kidogo. Kwa kawaida linatumika kwa watoto chini ya umri kumi ambapo wanachanjwa kuanzia wakuwe miezi kadhaa hadi wanapofika umri wa miaka kumi.

Mtoto wa miezi kadhaa amelazwa kwa kitanda huku akipokea matibabu kutoka daktari wa wana ambaye amevaa glavu nyeupe. Mtoto huto amedungwa kifaa cha kumweka dawa au maji kwa mkono wake.

Katika darasa, watoto kadhaa wanapaka rangi michoro yao iliyo kwenye karatasi kwenye meza. Mwalimu amesimama na kuukunja mgongo wake ili kuona na kuwasaidia wana hao.

Mhudumu wa afya ameshika kichwa cha mtoto kutumia mkono wake wa kushoto huku akifinya dawa linalotoa tone kutumia mkono wa kulia na kuingia kwa mtoto ili kumchanja kutokana na maradhi.

Sindano pamoja na dawa zilizo kwenye chupa ndogo, zinaonekana. Dawa hizo ni za kuchanja kutokana na magonjwa yanayowakumba na kuwa athiri watoto wadogo.

Mhudumu wa afya aliyevaa glavu nyeupe anamdunga mama mmoja kwenye kidole ili kuchukua damu yake. Ataipima na kuangalia maradhi au hata shinikizo ya damu.

Mhudumu wa afya anafinya dawa kutoka kwa chupa chake ili tone liende kwa mdomo wa mtoto aliyepungua miaka mbili aliyeshikwa na mama yake. HIi ni njia ya kuchanja kutokana na maradhi yanayowakumba watoto wadogo.

Mtoto asiyezidi mwezi moja, amewekewa vifaa vya kumsaidia kupumua , pamoja na kingine cha kumwekea dawa kwenye mkono kutumia mizizi yake ya mwili.

KIna mama kadhaa, wengi wao wakiwa na watoto wasiozidi miaka mitatu, wameketi chini huku mmoja amesimama na kuonekana akiwapa mawaidha.

Mchezaji wa kandanda ameketi chini na kushikilia paja lake kutumia mkono wa kushoto huku akiwa kwa maumivu mno, bado hajapokea matibabu kwa kinachomsumbua.

Mguu wa mtu umebadilisha rangi na kuvimba kwani umeumia. Wanariadha wengi hawapokei matibabu yanayostahili wanapojiumiza wakati wa michezo.

Mwanariadha ashika mpira wa mchezo wa kikapu kwa mkono wa kushoto huku wa kulia uko na begi lake ambapo ameweka viatu na sare ya kubadilisha.

Mtu mmoja mzima anaufunga mkono wake wa kushoto kwa bandeji. Ameumia na yeye mwenyewe anajipa matibabu kwani bado hajaenda hopitalini.

Mwanariadha wa mbio ameketi chini na kushika pande ya nyuma ya paja lake kuonyesha ameumia. Nchini Kenya, matibabu ya wanaspoti haifanyiki inavyostahili na serikali inafaa kuingilia kati na kuwasaidia.

Katika nyakati za kale wakati ambapo hospitali hazikuwa mingi na hata hazikuwa na uwezo wa kutosha, wazeee wa vijiji waliweza kutumia dawa za kitamaduni kwa kusiaga matawi au majani na kutibu vitu kadhaa kama vile kichwa kuuma , kisununu, kaswende na maradhi mengine.

Mti wa mwembe unaonekana. Bado matunda hayajaanza kutoka. Majani ya mti huu yalikuwa yanatumika hapo kale kutibu magonjwa kama kuumia kwa kichwa au hata tumbo kusokota.

Dawa za kitamaduni zinajulikana hasa na watu na wazee wa kijiji ambapo wanatumia matawi au majani ya miti wanayoijua kubonda na kuunda supu na kuinywa au kuweka juu ya vidonda.

Nyakati za kale, wazee wa jamii walikuwa wanaelewa sana dawa za kitamaduni, ambapo walikuwa wanachukua majani au matawi kuisiaga, na kutengeneza supu au kuiweka kwenye vidonda.